Mwanamme anakamua ng'ombe. Amevaa kofia ya samawati na shati la rangi ya waridi na suruali ya kijivu. Amepiga magoti na anashikilia ndoo ya chuma huku akikamua maziwa kutoka kwenye ziwa la ng'ombe mweusi na mweupe.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zilizovunwa, ndizi hizo zimewekwa juu ya udongo na machani kavu, hii inaonekana kuwa sehemu ya mchakato wa uvunaji na maandalizi kabla ya kusafirishwa au kuuzwa.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wamejipanga. Ng'ombe hao wanakula nyasi kutoka kwenye chombo kirefu cha kulishia. Mtu mmoja aliyevaa koti la samawati na buti nyeupe anawahudumia. Ng'ombe wako kwenye zizi lenye sakafu iliyoloa maji.

Mwanamke ameketi kwenye shamba la migomba amevaa nguo za kitamaduni na anaonekana akichuma ndizi au kuzimenya, karibu naye kuna rundo la ndizi zilizomenywa zikiwa zimewekwa kwenye chombo cha majani ya mgomba.

Majani makubwa ya mti wa migomba yakifunika sehemu kubwa ya picha. Majani hayo ni ya kijani kibichi yakionyesha kuwa mimea hiyo ina afia. Anga la samawati na mawingu meupe yanaonekana kuipita nafasi zilizoachwa na majani.

Soko kubwa la ndizi. Kuna milundo mingi ya ndizi mbichi zilizopangwa, tayari kwa kuuzwa. Nyuma ya milundo ya ndizi, kuna malori mawili makubwa mawili yaliyobeba ndizi zaidi, yanayoashiria kuwa bidhaa zinashushwa.

Mkungu wa ndizi mbichi, ukiwa umetundika kwenye mgomba. Mgomba huo una majani makubwa yanayoonyesha kuwa ndizi hizo bado zinakuwa. Mkungu huu ni mkubwa na umejaa ndizi. Zikionyesha kuwa ni za aina yenye matunda mengi.

Shamba lenye mimea mbalimbali ikiwemo migomba na nyasi ndefu. Migomba ina majani mapana na inaonekana ikikua vizuri. Udongo wenye rangi ya kahawia unaonekana katikati ya shamba. Picha hii inaonyesha mazingira ya shamba lenye rotuba na mimea tofauuti.

Rundo kubwa la ndizi mbichi za rangi ya kijani zikiwa zimefungwa. Ndizi izo zimefungwa juu ya paa ya gari labda lori ndogo au gari ya kubebea mizingo. majani ya ndizi yanaonekana yakishikilia rundo ilo yakizunguka pande zote mbili za paa.

Mwanaume amepiga magoti akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyo anaonekana amesimama kwa utulivu wakati wa utaratibu huo. Mwanaume huyo ana ndoo za rangi ya samawati ya kukusanya maziwa . Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini na ardhi ina udongo mwekundu.

Mwanamke mtaalamu wa mahabara amevaa kofia ya nywele, na koti jeupe la mahabara akifanya jaribio. Anashika chupa ndogo nyeupe na anadodosha kimiminika kwenye glasi ya mahabara iliyo na kimiminika cheupe.

Mashine ya kiwandani inayotengeneza unga au bidhaa ya unga mashine hiyo inamkanda unao safirisha bidhaa hiyo ambayo inaonekana kuwa nyeupe na laini kama unga, bidhaa hiyo inamwagika kwa wingi kutoka juu ikikusanywa kwenye mkanda wa kusafirisha.

Mwanaume akiuza ndizi sokoni anaonekana akiwa na furaha huku akishika rundo kubwa la ndizi ambazo hazijaiva mwanaume huyo amevaa fulana nyeusi na anaonekana anatabasamu, nyuma kuna rundo lingine la ndizi.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika nje, labda wakijiandaa kwa ajili ya mlo au sherehe. Mwanamke mmoja anatumia kijiko kutoa chakula kinachoonekana kama uji au chakula cha nafaka. Chakula hicho kimewekwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hio ina majani makubwa mapana na ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya migomba hio kuna msitu mzito na miti mingine mingi. Mazingira yanaonekana kuwa na unyevu mwingi na hali ya hewa ni ya tropiki.

Shamba la ndizi lenye migomba mingi iliyojaa majani mabichi na miganda ya ndizi bado mbichi. Migomba imejaa ndizi za kijani kibichi upande wa kushoto wa picha njia ya udongo inaonekana upande wa kulia wa shamba ikionyesha mazingira ya vijijini.

Ndana wawili wa ngombe waliolala chini kwenye udongo. Wote wawili wana moja analala kifudifudi huku mwenzake anayeekea upande wa mbele amelala ubavu wake na anaonekana kama amelala fofofo.

Migomba iliyogandwa ndani ya jengo la kijani. Migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi na inaonekana inastawi. Paa la jengo la kijani lina panya mwanga kupita na kulinda mimea. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kupanda migomba.

Mimea midogo ya ndizi iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki, mimea hii imepangwa kwa safu ndefu na ina majani makubwa mapana na ya kijani kibichi, inaonekana kuwa ni vitalu vya miche ya ndizi tayari kwa kuhamishwa shambani.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu, na inaelekea kuwa na rutuba nzuri kwa kilimo. Picha hii inaashiria uwepo wa shughuli za kilimo cha ndizi, na inaelekea kuwa ni katika eneo la vijijini.

Shamba ya miti ya migomba na mimea mingine midogo mimea ya migomba imejaa majani mengi ikionyesha afya na ukuaji mzuri pia kuna mimea midogo imepandwa kwenye ardhi yenye rangi ya kahawia na mistari ya kupand.

Kijana mmoja amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Amesimama akiwa ameeleza kwenye nguti au nguzo mkubwa akiangalia kamera kwa umakini. Ndizi hizo ni mbichi na zimepangwa kwa wingi chini zikiwa zimekatwa kutoka kwenye mti.

Kundi la watu wakisimama karibu na ng'ombe wawili kwenye zizi, mwanamume moja amevalia sweater la mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe, akionyesha kitu kwa mkono wake, mwanamke mwingine amevalia jaketi la zambarau na kofia nyeupe na anashikilia fimbo.

Mfanyibiashara amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi na zinaonekana kuwa zimeiva na tayari kwa kuuzwa. Mfanyibiashara huyo, akiwa amevaa shati jeupe, anashikilia rundo ndogo la ndizi, labda akijaribu kuonyesha bidhaa zake.

Mwanasayansi au mtaalamu wa mahabara amevaa koti jeupe akiwa amesimama mbele ya meza ya mahabara ameshika kifaa maalum akipima kiwevu kilicho ndani ya bilauari ndogo. Nyuma ya mwanasayansi huyu kuna picha ya rais ya Kenya.

Kibanda kubwa na la kisasa la kufuga ngombe wa maziwa. Kuna safu mbili za ngombe weusi na weupe waliofungwa kwenye vizimba maalum wakila chakula . Kuna wanaume wawili wamesimama nyuma Wakionekana wakisimamia au kukagua hali ya ngombe hao.

Mtaalamu wa mahabara mwanamke, akiwa amevaa koti jeupe, barakoa na kofia ya nywele. Ameshika chupa ya plastiki, yenye kiyowevu na anatumia vifaa vya mahabara, kufanya majaribio ama vipimo.

Nyumba yenye paa la mabati ambalo linaonekana kuwa limevunjika sehemu. Kuna eneo la nyasi mbele ya nyumba hiyo na miti mingi ni ya migomba nyuma yake. Sehemu ya nyumba inaonekana imeharibiwa ikiwa na mabati yaliyopindika.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wakila malisho kutoka kwenye viunganishi vya chuma, ng'ombe wamewekwa kwenye sehemu maalum ndani ya banda la chuma lenye paa, mbele ya ngombe hao kuna mifuko ya kulisha mifugo na malisho.

Mkono wa mtu ikishika majani ya mmea wa mahindi. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa yameharibika au yamechanika labda kutokana na wadudu au ugonjwa. Mkono huo umevaa saa ya rangi ya fedha na kuna huyo amevaa sweta au shati la mikono mirefu la rangi ya samawati iliyokolea.

Ng'ombe wawili, wakiwa katika zizi la saruji. Ng'ombe wa mbele ana mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe. Amekuunganishwa na mashine ya kukamua maziwa, ambayo inamkamua maziwa kutoka kwenye titi.

Mkono wa mtu mweusi unashikilia ndizi moja iliyomenywa, ndizi iyo inaonekana kuwa na rangi ya njano iliokolea na imeonyeshwa wazi, nyuma ya ndizi iyo iliyomenywa kuna ndizi nyingine bado hazijamenywa zenye rangi ya kijani.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika nje ya nyumba za udongo. Wanaonekana wakiwa wanashughulikia vyombo mbalimbali vilivyo tengenezwa kwa mabuyu na vyuma. Kila chombo kimejaa majimaji meupe labda maziwa au uji.

Kundi la ngombe weusi na weupe wa kila malisho, ngombe hao wako katika uwanja wenye nyasi fupi karibu na jengo la zamani la shamba, malisho yamewekwa ndani ya gurudumu kubwa la trekta ambalo limekatwa na kutumika kama chombo cha kulisha.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiimetundikwa kwenye mti wa ndizi, zimezungukwa na majani mapana na ya kijani kibichi ya mti wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa ndogo na bado hazijawa tayari kuvunwa.

Mkulima anayefurahi amesimama katikati ya shamba la mahindi akiwa ameshikilia mhindi ulioiva kwa mkono wake wa kushoto. Mkulima huyo amevaa kofia ya rangi ya kijivu na shati la mikono mirefu la rangi ya kahawia.

Mwanaume akiwa katikati ya shamba la migomba akichunguza kifaa cha kupima hali ya hewa. Amezivaa jinsi na shati na anafanya kazi kwa makini. Kifaa hicho kinatumika kupima viwango mbalimbali kama vile unyevu na joto la hewa.

mwanaume akiwa amevalia nguo za samawati anakamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume uyo ameketi chini na ameshika chombo cha kukamulia maziwa. Kuna mwanaume mwingine ameketi karibu na ng'ombe mwingine nyuma akionekana akifanya kitu.

Ngo'mbe kadhaa weusi na weupe wakiwa wamesimama kwenye zizi au banda la ngo'mbe . Wanacheza kwenye eneo la udongo na wengine wanalala. Nyuma ya ngo'mbe hao kuna kuta za chuma na mbao zikitengeneza banda.

KIjana akiwa amepiga magoti akimkama ng'ombe. Kijana huyo amevaa kofia nyekundu na ameshika ndoo chini ya ziwa la ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia na anasimama ndani ya boma lililotengezwa kwa miti.

Migomba mitatu iliyopangwa kwa wima migomba hii imejaa ndizi ambazo bado hazijaiva, ndizi hizo ni ndefu na nyebamba na zimetundikwa kwa utaratibu mmoja katika mgomba moja unaweza kuona ndizi chache zilizokuwa zimeiva.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani ndizi hizo zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa zimevunwa hivi karibuni. Kila mkungu wa ndizi umefungwa na kuwekwa pamoja na mingine kuunda rundo kubwa.

Watu watatu wakiwa wamevalia sare za maabara na buti nyeupe za plastiki wanaonekana wakiandaa chakula au kiowevu chochote kwenye sufuria iliyowekwa juu ya jiko la gesi. Mwanamke mmoja amekaa karibu akiwatazama wanaume wawili wanavyofanya kazi.

Kundi la migomba iliyokuwa kwenye msitu au shamba, majani ya migomba ni marefu, mapanana na ya rangi ya kijani kipichi shina za migomba zina majani makavu ambayo yametoka kwenye shina ikionyesha mmea kumekomaa.

Shamba la kisasa la kufuga ngombe wa maziwa, ngombe kadhaa weusi na weupe wamefungwa kwenye vibanda, wakiwa wanasubili kukamuliwa, mwanaumme amevaa nguo ya samawati na buti nyeusi, akifanya kazi ya kukamua maziwa.

Watu watatu katika shamba la migomba, kundi hilo la watu linaangalia rundo kubwa la ndizi mbichi zilizo wekwa juu ya majani ya migomba. Watu hawa wanaonekana kuwa wakulima au wataalamu wa kilimo wakichagua mazao.

Ng'ombe aliyeonekana mgonjwa akiwa amesimama mbele ya mti na ardhi ya udongo. Mwili wake unaonekana kuwa na uvimbe na vidonda vingi kuashiria ugonjwa mbaya. Ng'ombe huyo anaonekana amefungwa kwa kamba na anaonekana kuwa mwembamba na dhaifu.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zilizotolewa kutoka kwenye migomba, ndizi hizo zimewekwa kwa utaratibu mmoja mmoja zikielekea upande mmoja, zina rangi ya kijanikibichi na zinaonekana kama zimevunwa hivi karibuni.